Naona pesa ambayo ni 500. Hiyo pesa imechorwa picha ya bufalona. Kuna vidude vingine ambavyo vinakaa kama moshi, kuna vingine vinakaa kama magari.

Naona watu wawili wakipeana kifunguo. Pia kuna gari ndogo na kalamu. Hawa watu wawili wamevaa nguo nyeusi wote wawili.

Hapo wanaonekana kuwa ni mahali wa biashara huuzwa ambaye huuzwa nguo za kila aina .Aina tofauti tofauti kwa wavulana na wasichana, wazee na wadogo.